Dawa ya mifugo ya aina ya "Flumethrin" hutumika kutibu na kuthibiti wadudu kama kupe na chawa kwa mifugo. Bidhaa kama hizi hupatikana kwenye maduka yanayouza dawa za mifugo, pembejeo za kilimo, na ushauri wa kitaalamu kwa wakulima na wafugaji.

Mwanamke amesimama shambani akichunguza mimea wa mazao la mapasheni, kwa ajili ya biashara. Mimea ikiwa imeshikiliwa na waya pamoja na miti ya kusaidia kukua wima.

Shamba limeandaliwa kwa mistari na limewekwa mipira ya umwagiliaji. Maji yanasambaza taratibu kwenye mashine ya mimea. Mazingira ni tulivu na miti imezunguka eneo la shamba, mfumo huu husaidia mimea kupata unyevunyevu wa kutosha bila kupoteza maji mengi.

Mimea ya mboga imepangwa kwa mistari kwenye udongo wenye rutuba, kati ya mistari kuna mabomba ya umwagiliaji wa matome yanayosaidia kuipa mimea maji kwa kiwango kinachohitajika.

Samaki aliye na rangi ya bluu; mwili wenye magamba madogo madogo, masikio yake hapo upande wa nyuma. Kilimo cha samaki kinajulikana kama wafugaji wa samaki au uvuvi wa samaki ni shughuli ya kulea samaki kwa ajili ya chakula pamoja na biashara.

Mimea ya mboga inayolimwa kwenye mabomba ya plastiki bila kutumia udongo. Kila mmea unapandwa kwenye tundu lake na hupata maji pamoja na virutubisho kupitia mfumo huo. Mazingira ni safi na mimea inakua vizuri. Mfumo huu ni wa kisasa, unaosaidia mimea kustawi kwa haraka kwa afya.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima. Unaotumia kukuza mimea ndani ya jengo. Ubao wenye mashimo umeunganishwa na mabomba ya umwagiliaji, ambapo kila shimo hupandwa mmea mmoja. Mwanga wa kutosha hutolewa na taa maalum zilizo upande wa kushoto ili kusaidia ukuwaji wa mmea bila kutegemea jua.

Mimea ya stroberi imepandwa kwa mistari mirefu ndani ya jumba la vioo. Matunda ni mengi, yana rangi nyekundu na kijani. Majani ni mengi na yenye afya. Eneo hili limefunikwa na vioo vinavyoruhusu mwanga mwingi kuingia. Mfumo huu wa kilimo ni wa kisasa na unalenga ongezeko la uzalishaji wakutumia mbinu bora za kilimo.

Bustani kubwa yenye mimea imepandwa kwa mistari ndani ya jengo lenye kuta za plastiki, mimea ipo katika hali nzuri ya ukuaji na mazingira yanadhibitiwa kutumia teknolojia, mfumo huu ruhusu uzalishaji mkubwa wa mazao na udhibiti wa magonjwa na wadudu jambo muhimu katika kilimo cha viwanda.

Kilimo kilichopandwa kwa mistari katika shamba lenye udongo mwekundu ambapo mimea inapandwa kwa njia ya umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unakisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hutumia mabomba madogo yanayotiririisha maji polepole, hivyo kuokoa maji na kukuza ukuaji mzuri wa mimea.

Kilimo maalum kinacholenga kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya kupanda tena, mazao yamepangwa kwa utaratibu wa mistari ndani mazingira ambayo huruhusu udhibiti wa hali ya hewa wadudu na magonjwa, hii ni muhimu ili kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Pakiti za mbegu za maua aina tofauti kutoka kampuni ya "stak alive", Kila pakiti ina picha ya maua yanayoota kama vile alaisam, meiligold na paisi mbegu zimepangwa kwenye raki ya chuma mahali ambapo wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi.

Mimea imepandwa kwa mistari shambani. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumika, ambapo maji hutiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba madogo. Hii husaidia kutumia maji kwa ufanisi, kuzuia upotevu wa maji, kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji mzuri.

Walezi wa wanyama waliovalia mavazi ya kijani na buti wanaohudumia tembo wadogo wanawapatia maziwa kwa kutumia chupa kubwa, tembo wamesimama karibu nao kwa kuonesha uhusiano wa karibu na walezi wao .